Hii ni mauzo ya bima ya kampuni ya Letshego ambayo inapeana huduma kwa mali, huduma kwa mtu ambaye amepata ajali, huduma kwa vitu ambavyo ni vya maana.